Kitabu kizuri cha kufundisha watoto jinsi ya usafi, kuoga, kuchana nywele, kupanguza nywele wakati umemaliza kuoga ,kutengeneza makucha, na jinsi vitu zinazotumiwa kama; sabuni, shati, kichana, viatu na mengineo.

Kifutio ambao kina tumiwa kufutia ubao kimewekwa chini kwa sakafu. Kiko kisafi kuashiria kuwa hakijatumika kufuta ubao wowote, ama pia inaashiria kuwa haifuti ubao wa chaki mbali inafuta ubao unaotumia kala ya inki.